Kuna barakoa, dosi ya chanjo ya homa ya manjano ,chupa tupu za dawa pamoja na sindano iliyowekwa mahali fulani huenda ni juu ya meza ya matibabu iliyopangwa kwa mpangilio.